Mawimbi madogo yanavunjikia taratibu kwenye ufuo wa mchanga. Na mwangaza wa jua una meremeta kwenye uso wa bahari. Mashua mbili, moja kubwa, na nyingine ndogo, aina ya mtumbwi zinaelea kwa utulivu majini kama vivuli.

Bango lililowekwa mlangoni linatambulisha eneo hili kama chumba cha maombi kwa wanaume waislamu. Bango hilo lina alama ya mtu anaye swali. Eneo hilo linaonekana kuwa safi na la kisasa, likiwa na mapambo ya rafu na mimea midogo. Hii ni taswira ya kawaida ya maeneo ya ibada.

Nazi moja kavu imelala juu ya mchanga mweupe na laini wa ufuo. Nyuma yake mstari ya majani wa bahari na povu jeupe la wimbi linatanda. Mandhari hii raisi na utulivu ni taswira ya kawaida ya maisha ya asili katika pwani.

Wimbi lenye povu jeupe linavunjika taratibu kwenye ufuo wa mchanga mweupe na laini. Bahari imetulia na inaenea hadi upeo wa macho, chini ya anga lililofunikwa na mawingu. Mandhari hii raisi na utulivu inaonyesha uzuri wa asili wa pwani.

Kundi la viongozi wa kisiasa limekusanyika kwa mkutano na wanahabari mbele ya bango la Chungwa House. Mwanasiasa mmoja anazungumza kutoka kwenye jukwaa lenye nembo ya chama cha ODM, huku wenzake wakiwa wamesimama nyuma yake.

Kwenye deki ya feri abiria wanasongamana na pikipiki nyingi wakisubiri kuvuka mkondo wa bahari. Feri nyingine inasafiri kwa mbali na nyuma yake majengo marefu ya jiji la Mombasa yanaonekana chini ya anga safi la buluu.

Kundi la mashabiki wa raga linaonyesha furaha na uzalendo wao. Mwanaume aliyeko katikati amejipanga rangi za bendera ya Kenya usoni mwake na amevaa jezi ya timu. Wanawake walio kando yake nao pia wanatabasamu kwa bashasha.

Ufuo wa mchanga umejaa mchanganyiko wa takataka za asili na za binadamu zilizosombwa na mawimbi. Majani ya bahari, nazi, na chupa za plastiki zimetapakaa kwenye mstari wa maji. Mandhari hii inaonyesha uhalisia wa uchafuzi mazingira.

Kwenye ufuo mpana wa mchanga kijito cha maji ya bahari kinapita taratibu kuelekea kwenye mawimbi mchanga unaonyesha alama zilowachwa na maji yaliyopo na rundo mdogo za majani ya bahari zimetapakaa.

Kanisa kuu la kihistoria lenye minara miwili pacha ya kengele linasimama kwa fahari katikati ya jiji lenye shughuli. Magari yanapita kwenye barabara ilio mbele yake huku nyaya za umeme zikivuka angani.

Mtazamo wa haraka unapita kwenye njia ya duka lenye sakafu ya rangi ya machungwa. Kwenye rafu za pembeni rundo za sahani na mabakuli hasa za rangi ya buluu na nyeupe zimepangwa kwa maonyesho.

Jengo jeupe la hekalu la kihindu la Shiv Mandir linasimama imara ikiwa na bango la herufi nyekundu juu ya lango lake. Kutoka kwenye paa lake, mnara mrefu mweupe unaelekea angani. Magari yameegeshwa mbele na maandhari ni ya eneo takatifu la ibada.

Korongo la udongo lina ng'aa kwa rangi za machungwa na dhahabu chini ya mwangaza la jua wa jioni. Ardhi umemomonyoka na kutengeneza vilele na madonge vya kuvutia. Mimea michache inashikilia kwenye sehemu za juu ya miamba hiyo.

Kuta za kale za ngome kubwa ya mawe inasimama imara chini ya anga jeupe. Ukuta huu mrefu na mpana wenye rangi ya manjano iliochakaa una minara midogo ya ulinzi huko juu yake.

Sahani ya kiamsha kinywa kama hii inayopatikana hotelini iko chini ya kanuni za serikali. Serikali kupitia mashirika yake ina jukumu la kuhakikisha usalama na ubora wa mlo huu. Shirika la viwango nchini hudhibitisha ubora wa vyakula.

Boti ndogo za uvuvi zinayumba juu hyha mawimbi katika bahari iliyochafuka kidogo zikiwa zimetia nanga. Zinaonekana kusubiri hali ya hewa itulie. Mandhari hii ya pwani ipo chini ya anga la kijivu lililojaa mawingu

Ala za jadi za kivita zikiwemo upinde mkubwa wa dhahabu na mshale zimesimamishwa kama alama ya kidini kwenye bustani ya kijani. Juu ya alama hiyo bendera ya rangi ya machungwa inapepea huku kibao chenye maandishi "Jai Shri Ram" kikionekana chini yake.

Kusanyiko la watu limekusanyika ndani ya jengo la kanisa wengi wamesimama kutoka kwenye viti vyao vya plastiki vya buluu wakionekana kushiriki kikamilifu katika maombi au wimbo.

Mawimbi ya bahari yanaonekana yakifika ufuoni. Serikali kupitia idara ya utabiri wa hali ya hewa ina jukumu muhimu la kufuatilia hali ya bahari. Idara hii hutoa utabiri wa kila siku.

Ndani ya sanduku la maonyesho la mbao, sahani na vikombe vya kale vya kaure vimepangwa. Lebo zinaonesha asili ya vyombo hivyo vikiwemo vile vya kichina na kireno. Baadhi ya vyombo vimevunjika lakini bado vinaonyesha urembo wake.

Watu kadhaa wanafurahia kuogelea kwenye maji ya bahari yaliyotulia, baadhi yao wakitumia mipira ya kuelea. Mashua ya wavuvi inaonekana kwa mbali. Mbele kwenye ufuo wa mchanga mweupe, gogo kubwa la mti lililosombwa na maji limelala.

Katika hafla rasmi ya kiserikali. Kiongozi mkuu anapeana mikono na afisa mwingine. Nyuma yao majaji wawili wamesimama wakiwa wamevalia majoho yao ya kifahari ya rangi nyekundu na nyeusi na wigi zao za kiasili.

Piano ya kielektroniki ya rangi nyeupe ipo kwa maonyesho dukani ikiwa imewekwa juu ya stendi nyeusi. Vifaa vyake vya ziada kama vile waya na idadi bado vimefungwa kwenye plastiki na kuwekwa juu ya vibonyezo.

Ukumbi mpana na mwangavu wa hekalu la kihindu una sakafu inayong'aa. Kuta zake zimepambwa kwa michoro mikubwa ya kidini na nakshi za rangi mbalimbali kuzunguka matao. Milango mikubwa ya chuma iliyorembeshwa ipo upande mmoja.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe unanyooka kando ya bahari. Mwanamke mmoja anatembea ako mbali, huku mstari mrefu wa miti ya minazi na miavuli ya makuti ikipamba ukingo wa ufuo. Mandhari hii ya utulivu na nafasi kubwa, ipo chini ya anga lenye mawingu.

Ubao mweusi wa maelezo ulioandikwa kwa chati umesimama kwenye bustani ya hoteli. Unatoa taarifa muhimu kwa watalii kuhusu nyakati za maji kujaa na kupwa. Pia unatangaza ofa za bure za michezo ya majini kama vile kayaki.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe unaonekana ukiwa na marundo ya majani ya bahari yaliyosombwa na mawimbi. Kwenye mpaka wa ufuo na mimea kuna kibanda ya kienyeji, kikiwemo kimoja kikubwa chenye paa na makuti.

Sehemu ya mbele ya ndege kubwa ya abiria inaonekana ikiwa imewekwa ardhini mbali na uwanja wa ndege. Ubavu wa ndege hiyo umepakwa chapa ya Tecno kwa herufi kubwa za samawati. Hii ni taswira ya kipekee ya ndege iliyostaafu na kubadilisha matumizi.

Hekalu kubwa jeupe la kifahari lililojengwa k𝑤a mawe ya marumaru linang'aa chini ya anga la buluu lenye mawingu. Mnara wake mrefu umejaa nakshi angazi nyekundu zinapanda hadi kwenye lango kuu. Sanamu mbili za tembo zinasimama kama walinzi. Hii ni taswira ya usanifu wa kipekee wa kidini katika mazingira ya mjini.

Mtaa mwembamba unapita katikati ya majengo marefu ya kihistoria yenye roshani za mbao zilizochongwa. Tukutuku ya manjano imeegeshwa kando ya barabara hiyo, nyaya za umeme zinavuka juu ya mtaa huo chini ya anga safi la buluu.

Msururu wa madau ya kiasili ya mbao yametia nanga kando katika bandari. Madau hayo makubwa ya mizigo, ingawia ni ya zamani, bado yanafanya kazi. Kwa nyuma mandhari ya jiji la kisasa inaonekana na kuunda taswira inayochanganya historia na sasa chini ya anga lenye mawingu.

Mwangaza wa jua la jioni unameremeta kwenye uso wa bahari na kuunda kivuli cha mtu anayetembea ufukweni. Boti kadhaa zinaelea kwa utulivu majini. Mbele vitanda vya mbao vya kupumzika vipo kwenye mchanga.

Kundi la watu limekusanyika nje. Mwanamke aliyevaa suti nyeusi ameketi, akionekana kuandikisha watu. Wananchi wengine wamesimama na kuegemea juu ya meza, wakijaza fomu na kukagua makaratasi yao kwa makini.

Kutoka kwenye deki ya juu ya feri, abiria na magari, yakiwemo pikipiki nyingi, wanasubiri kwanza safari. Ng'ambo ya maji, feri nyingine inasafiri na majengo marefu ya jiji la Mombasa yanaonekana kwa mbali.

Umati mkubwa wa mashabiki wenye hamasa unashangilia kwa nguvu kwenye jukwaa ya uwanja. Takriban kila mtu ameinua mikono yake hewani kwa furaha huku wengine wakipeperusha bendera za Kenya. Mandhari hii inaonesha msisimko na ari za kizalendo wakati wa tukio kubwa la kitaifa.

Muundo wa kipekee uliojengwa kwa mawe ya asili ya matumbawe una matao makubwa. Juu ya ukuta huu wa mawe, kuna njia ya kupita yenye fensi nyeupe. Mandhari hii ya usanifu wa kipekee ni sehemu ya hoteli ya kitalii.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe umejaa nyayo nyingi na unateremka kuelekea baharini. Watu wawili wanatembea kwa mbali kando ya maji karibu na mashua inayoelea. Mandhari hii ya utulivu ya pwani ipo chini ya anga la buluu.

Mtambo mkubwa wa kunyanyua umeshikilia kontena ya buluu ya usafirishaji hewani katika depot ya mizigo. Mfanyakazi aliyevalia vesti ya usalama anasimama kando akitazama operesheni hii. Nyuma ya marundo ya makontena mengine yanaonekana kuonyesha mandhari ya kawaida ya shughuli.

Kundi la watu wazima na watoto linafurahia kuogelea na kucheza kwenye maji ya bahari karibu na ufuo. Nyuma yao mashua kadhaa za kienyeji zinaelea majini. Mandhari hii ya siku yenye jua inaonyesha jinsi wakazi wa eneo hilo wanavyotumia fukwe zao kwa burudani na starehe.

Kupitia dirisha la kioo la duka la zawadi bidhaa mbalimbali za ufundi wa mikono zimepangwa kwa maonyesho. Kwenye rafu kuna mikoba na mapambo yaliyorembeshwa kwa shanga. Ndani ya duka vitu vingi vinaning'inia.

Mfanyikazi wa uwanja wa ndege aliyevaa vesti ya usalama anatembmea kwenye lami huku akiwa amebeba mwanaserere. Kwa nyuma ndege ya abiria ya "Jambo Jet" imesimama ikihudumiwa na wafanyikazi wengine. Mandhari hii inaonekana kutoka ndani ya jengo la abiria.

Kundi la wanaume wenye furaha linatabasamu na kuonyesha ishara mbalimbali wakiwa katikati ya umati mkubwa. Mmoja wao anajivika bendera ya Kenya kama stafu na anaonyesha ishara ya dole gumba.

La hoteli lina kuta nyeupe zenye umbo korofi na sakafu ya vigae vya udongo. Mwisho wa baraza hilo, kuna mlango wa mbao wa chumba cha wageni. Paa la kienyeji linashikiliwa na nguzo za mbao.

Wanainchi wamekaa kwa utulivu kwenye safu za viti , katika ukumbi wa kituo cha huduma wakisubiri kuhudumiwa. Nyuma yao yanaonyesha mabango mbalimbali zinazotolewa. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kisasa na yenye mpangilio ya utoaji wa huduma za serikali.

Kundi la watalii, baadhi yao wakiwa wamevaa makoti ya kuokolea, linapata ziara ya kuongozwa kwenye matumbwi. Viongozi wawili wakienyeji wanatumia pondo kuusukuma mtumbwi kupitia kijito chenye miti ya mikoko.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe umepambwa na mistari mrefu wa majani ya bahari. Mashua ndogo inaelea kwenye maji karibu na ufuo, huku mtu mmoja akisimama karibu. Mandhari hii ya pwani ipo chini ya anga la kijivu lililojaa mawingu na kuleta hali ya utulivu.

Ndani ya jengo la kifahari, matao yaliyochongwa kwa nakshi za buluu na nyeupe yanapamba mandhari. Chumba cha mapumziko kina kuta za mawe na sofa kubwa jeupe. Kupitia dirisha lenye tao, dau linaonekana likisafiri kwa utulivu baharini. Usanifu huu ni maridadi, unachanganya utamaduni wa Pwani na urembo wa kipekee.

Vibanda kadhaa vya kienyeji vilivyochakaa sana vinasimama kwenye ufuo wa mchanga mweupe. Paa zake za makuti zimetatuka na kuharibika, na miundo yake ambayo imezeeka. Mandhari hii ya utulivu chini ya anga lenye mawingu, inaonyesha ishara za maeneo ya pwani.

Jengo la kihiostoria lilopakwa rangi nyeupe lenye bango la Mombasa market place limejaa watalii. watu wanafanya manunuzi ya bidhaa za kienyeji kama vile kofia na sanamu zilizopangwa nje. Usanifu wake wa matao mengi na mandhari ya soko yenye shughuli nyingi inaonesha taswira ya hali ya biashara.

Gogo kubwa la mti lililochujuka na jua limelala kwenye ufuo wa mchanga. Nyuma yake watu wanafurahia kuogelea baharini wengine wakitumia mipira ya kuelea. Chombo cha jetski nacho kinaonekana kikipita kwa kasi majini.

Jengo la msikiti lililopambwa kwa nakshi na jengo la shule ya madarasa yanasimama kando kando. Msikiti huo una kuba la kijani na madirisha yenye urembo wa kipekee. Majengo yote mawili yapo nyuma ya ukuta kwa mapambo chini ya anga safi la buluu.

Dau la kienyeji la mbao linasafiri kwa kasi juu ya maji ya bahari ya buluu, tanga lake kubwa jeupe limejaa upepo na bendera ya Kenya inapepea juu yake. Watu kadhaa wameketi ndani ya dau wakifurahi safari katika siku hii yenye jua kali.

Boti nyeupe ya abiria inasafiri kwa utulivu juu ya maji huku mandhari yote ikiwa imefunikwa na mwangaza wa dhahabu ya jua la jioni. Nyuma yake, ufuo wenye miti na majengo ya kifahari inaonekana na kwa mbali zaidi, kivuli vya majengo marefu ya jiji vinasimama.

Kundi la waumini wa kiume limeketi kwa safu msikitini juu ya zulia maridadi wote wakielekea mbele. Wanasikiliza kwa makini katika mazingira ya msikiti wa kisasa wenye nguzo nyeupe na ukuta wa mbele uliopambwa kwa nakshi ya dhahabu. Hali ni ya utulivu na unyenyekevu.

Wachezaji wakike wanajuana vikali katika mchezo wa mpira wa kikapu kwenye uwanja wa inje. Mchezaji aliye na mpira anajaribu kumpita mlinzi wake ambaye yupo katika hali ya ulinzi mkali.

Maji matulivu ya kijito cha bahari yametanda mbele ya msitu mnene wa mikoko, juu angani ndege wa abiria inaruka na nyaya za umeme zinavuka juu ya miti. Maandhari hii ya utulivu chini ya anga ya mawingu inaonyesha mchanganyiko wa mazingira wa asili ya pwani.

Msururu wa runinga za skrini bapa umepangwa kuwa mauzo katika duka kubwa. Runinga iliyo mbele kabisa imewashwa, ikionyesha mandhari ya kijani na anga la buluu. Runinga nyingine zilizobaki kwenye mstari zimezimwa.

Kreni inashusha mzigo mkubwa wenye umbo la sanduku uliofunikwa na tarubai la buluu juu ya trela ya lori. Wafanyikazi kadhaa wanaongoza mzigo huo ili ukae vizuri. Shughuli hii ya upakishaji wa mizigo mizito inafanyika katika yadi ya vumbi.

Basi la abiria lililorembeshwa kwa nakshi nyingi za kisasa linasimama kwenye barabara ya vumbi. Neno cool, limeandikwa kwa herufi kubwa za rangi ya waridi juu ya kioo cha mbele. Mandhari hii ya siku yenye jua kali iliyonaswa kwa mtazamo uliopindika inaonyesha utamaduni wa kipekee wa magari ya abiria nchini.

Barabara kuu ya kisasa inapita katika mandhari ya vilima. Juu ya barabara, bango kubwa la kijani linatoa maelekezo, ikionyesha njia za kuelekea mizani ya Miritini na jiji la Nairobi. Gari jeupe na lori vinaonekana vikisafiri kwenye barabara hii pana.

Wavu wa mchezo wa mpira wa wavu umesimamishwa kwenye ufuo mpana wa mchanga mbele ya hoteli ya kitalii. Uwanja huu hauna wachezaji na viti vya kupumzika vimekusanywa kando. Mandhari hii ya utulivu ipo chini ya anga lenye mawingu.

Kikundi kikubwa cha wanaume na wanawake kina cheza ngoma ya kitamaduni wa kishindo katika eneo linalofanana na kijiji. Wachezaji wamevalia mavazi ya asili ya kivutia huku wanaume wakiwa wamejipaka rangi mwilini.

Muumini kutoka nyuma amevalia shati la miraba na kofia ya maombi ndani ya msikiti, ameelekea mbele ambapo kuna mimbari ya mbao iliyochongwa kwa ustadi. Msikiti huo umepambwa kwa mbao nyingi na kuleta hali ya utulivu na heshima.

Lango kubwa la jengo limejengwa kwa mawe meupe ikiwa na tao la kipekee la usanifu wa pwani. Ndani ya tao hilo, kuna mlango mzito wa mbao uliochorwa nakshi za kina. Muundo huu maridadi wenye matao ya ziada ya mapambo ni ishara ya ufundi wa hali ya juu.

Ukuta mrefu umepambwa kwa mchoro wa mandhari ya asili wenye rangi nyingi. Mchoro huo unaonyesha mti, maua ya rangi ya machungwa na manjano, na majani marefu. Kibao kidogo cha onyo kinaonyesha kuwa ukuta huu unazunguka eneo la ujenzi.

Wanawake watatu waliovalia mavazi ya kiislamu wameketi ndani ya chumba. Mwanamke aliye katikati, aliyevaa hijabu ya buluu na nikabu nyeusi, anatazama mbele, huku akiwa ameshika simu ya mkononi.

Ndani ya behewa la daraja la kwanza la treni ya kisasa viti vya kifahari vya ngozi vimepangwa kwa nafasi. Viti hivyo vya rangi nyekundu iliyokolea vinaonekana kuwa ya kustarehesha sana kwa safari ndefu.

Bango la mbao la makumbusho ya kitaifa ya Kenya linaonyesha mwelekeo wa makumbusho ya Lamu. Nyuma ya bango hilo, mzinga wa kale umewekwa kwenye eneo la nyasi kama sehemu ya maonyesho. Manthari hii ipo mbele ya jengo la kihistoria.

Jengo la kisasa na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Malindi, linaonekana likiwa na mnara wa kuongoza ndege juu. Usanifu wake unachanganya kuta nyeupe na mawe, na jina la uwanja wa ndege limeandikwa kwa herufi kubwa za samawati.

Ndani ya pango lenye giza, miale ya mwanga inapenya kwa nguvu kupitia matundu yaliyozibwa na nondo za chuma, ukuta zake ni za mawe asilia zikishikiliwa na nguzo za sarufi.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe unanyooka hadi mbali ukiwa umepakana na msitu mnene wa minazi. Mtu mmoja anatembea kwa mbali kando ya miti hiyo. Mawimbi madogo yanavunjika kwa upole na majani ya bahari yametapakaa kwenye mchanga.

Soko la kihistoria la Marikiti ni kitovu muhimu cha biashara mjini Mombasa. Masoko ya umma kama haya husimamiwa na serikali ya kaunti. Serikali ya kaunti ina jukumu la kuwagawia wanabiashara vibanda kukusanya ada za kila siku.

Mtambo mkubwa wa ujenzi, tingatinga la manjano umepakiwa juu ya trela ndefu nyekundu. Trela hiyo ya magurudumu mengi imesimama kwenye padi pana iliyotandazwa. Nyuma yake mstari wa gari meupe umepaki. Hii ni taswira ya kawaida ya usafirishaji.

Kwenye jukwaa lililopambwa kwa zulia jekundu, viongozi watatu wameketi kwenye viti vya kifahari wakati wa ghafla rasmi. Mwanamke mmoja anapiga makofi kwa furaha, huku mwanaume katikati akitabasamu. Bango kubwa lililo nyuma yao linaonyesha kuwa ni sherehe za uzinduzi wa mahakama mapya.

Katika ufuo wa mchanga wenye jua kali, ngamia aliyepambwa kwa ajili ya watalii anasimama huku watu kadhaa wakizunguka. Mwanaume mmoja anabeba madafu mawili tayari kwa mauzo. Mandhari hii inoonyesha shughuli za kawaida za biashara.

Eneo la kihistoria la kanisa la wareno na makaburi inalindwa na serikali kupitia shirika la makumbusho ya kitaifa. Serikali huhifadhi maeneo haya na pia kushirikiana na mashirika ya kimataifa kama vile UNESCO.

Meli kubwa ya makontena imetia nanga bandarini, huku treni kubwa za kijani zikiwa juu yake tayari kwa kazi. Deki ya meli imejaa marundo ya makontena ya rangi mbalimbali. Mandhari hii inaonyesha ukubwa na umuhimu wa shughuli za bandari.

Safu ndefu za makonteina ya rangi mbalimbali zimetandazwa kwenye bandari zikielekea kwenye meli kubwa za mizigo. Pande zote mbili kreni kubwa za kupakia zinasimama tayari kwa kazi. Jua kali linang'aa juu ya mandhari hii ya kiviwanda chini ya anga la buluu.

Magofu ya mji wa kale wa mawe yamesimama kimya ndani ya msitu mnene. Kuta zilizobomoka na misingi ya majengo ya zamani baadhi yakiwa na mlango ya tao inaonekana rasmi.

Kikundi cha wachezaji wa ngoma ya kitamaduni kinatumbuiza kwa nguvu na bashasha. Wanawake wamevalia sketi mweupe fupi za asili, huku wanaume wakiwa wamevaa masharti ya rangi ya machungwa na mapambo ya manyoya kichwani.

Afisa mkuu wa serikali anamkabidhi hati rasmi mwanamke aliyembeba mtoto mdogo. Tukio hili linafanyika ndani ya kituo cha huduma, huku maofisa wengine wakitazama. Hii ni taswira ya kiongozi akimhudumia mwananchi moja kwa moja, kuonyesha ufanisi wa huduma za serikali.

Msikiti wenye kuba ndogo za mapambo juu ya paa lake, umesimama kando ya safu ya maduka ya biashara. Moja ya maduka hayo ni duka la vifaa vya ujenzi na Saja Hardware. Mtu mmoja anatembea kwenye barabara ya vumbi mbele ya majengo hayo.

Kanisa ndogo la kienyeji lenye paa kubwa la nyasi lililochongoka linasimama katikati ya bustani tulivu. Msalaba mwekundu umewekwa kwenye kilele cha paa jengo hilo limezungukwa na miti ya minazi na njia ya mawe inaelekea mlangoni pake.

Mwanamke aliyevaa hijabu nyeusi, anatoa hotuba kwenye jukwaa, akitumia maikrofoni . Nyuma yake mabango makubwa mekundu na meusi yenye maandishi ya Kiarabu yametundikwa. Manthari hii inaonyesha mwanamke akizungumza kwa mamlaka katika mikutano rasmi ya kidini.

Mtaro wa maji kando ya barabara yenye shughuli nyingi umejaa na kuzibwa kabisa na takataka. Rundo la mifuko ya plastiki, chupa na taka nyingine inaonekana wazi, huku watu wakipita na kuendelea na shughuli zao. Mandhari hii inaonesha hali duni ya usafi.

Boti ya uvuvi iliyoharibika inaonyesha changamoto zinazowakabili wavuvi wadogo. Mpango wa serikali wa uchumi wa Blue unalenga kusaidia sekta hii muhimu. Kupitia mipango kama vyama vya ushirika serikali huwasaidia wavuvi.

Watalii wanafurahia matembezi ya ngamia kwenye ufuo mpana wa mchanga pembeni mwa bahari. Karibu nao, dau la kienyeji limeegeshwa majini na watu wengine wanatembea ufukweni. Maandhari hii ya pwani yenye shughuli nyingi ipo chini ya anga ya buluu.

Dua la kienyeji linaelea kwenye bahari. Chini yake, maji ya samawati ni safi kama kioo na yanaonyesha sakafu ya mchanga, miamba na samaki wadogo wanaogelea. Hii ni taswira ya urembo wa maisha ya baharini katika pwani.

Wakati wa usiku, lori kubwa jeupe la kampuni ya Simpet Global limesimama, huku taa zake za mbele zikiwaka kwa kung'aa. Lori hilo la kifahari linabeba kontena refu jekundu. Mandhari hii inaonyesha shughuli za usafirishaji wa mizigo.

Barabara imejaa magari ya aina za kale, yanayoonyesha maisha ya miaka mingi iliyopita. Kanisa lenyewe lenye minara yake miwili limesimama kwa fahari ikiwa limezungukwa na miti.

Wanaume watatu wanasafiri kwa dau la kienyeji la mbao kwenye maji matulivu ya rangi ya samawati. Dau hilo lina tanga lililokunjuliwa na bendera ya kipekee inapepea hewani. Mandhari hii ya siku yenye jua kali inaonyesha utulivu na starehe za safari za baharini.

Mawimbi yenye povu yanavunjika kwa nguvu kwenye ufuo chini ya anga lililojaa kwa mawingu mazito ya dhoruba. Bahari inaonekana kuchafuka na kwa mbali mtu anaendesha chombo cha pikipiki cha majini. Mandhari hii inaonyesha nguvu za asili na uzuri wa bahari wakati hali ya hewa si shwari.

Kikundi cha wachezaji kinatumbuiza ngoma ya kitamaduni kwa nguvu na furaha. Wasichana wamevalia sketi fupi nyeupe za marinda ambazo zinapepea wanapocheza. Wanatumbuiza nje kwenye eneo la nyasi.

Bustani maridadi ya hekalu imepangwa vizuri ikiwa na njia ya changarawe na mimea ya rangi mbalimbali. Katikati kuna chemichemi ya kipekee ya mapambo, na kwa umbali lango kuu la hekalu linasimama wima.

Mwanaume mmoja anatembea peke yake kwenye ufuo mpana wa mchanga, kando ya mawimbi yanayovunjika. Mashua kadhaa za uvuvi zinaelea baharini kwa mbali. Mandhari hii ya pwani ipo chini ya anga lililofunikwa na mawingu.

Ndege ya abiria imeegeshwa kwenye lami ya uwanja wa ndege. Mkia wake ukiwa umepambwa kwa madoa ya chui, ya rangi ya waridi. Namba yake ya usajili inaonekana wazi. Tazamo ni kutoka kwenye ndege nyingine, ambapo bawa jekundu linaonekana mbele.

Lori jeupe la mizigo la Isuzu limeegeshwa ndani ya ghala kubwa lenye dari refu. Upande wa kulia wa lori kuna rundo kubwa la masanduku mekundu yaliyopangwa vizuri ukutani.

Bango kubwa kando ya barabara linakaribisha waumini kwenye kanisa. Bango hilo linaonyesha ratiba ya ibada za Jumapili na mshale unaoelekeza eneo la kanisa. Pia fungu la Biblia na nambari za simu kwa mawasiliano zinaonekana. Mandhari ni ya eneo la kijani kibichi.

Katika ukuta wa kale michoro ya zamani ya meli na jahazi ya aina mbali mbali imehifadhiwa. Michoro hii ya kihistoria imetazamwa kutoka kwenye njia maalum yenye chuma iliyojengwa kuilind. Huu ni ushahidi adimu wa kihistoria ndefu ya safari za baharini.

Wanawake watatu wamesimama pamoja wakiwa wamevalia mavazi meusi yanayofunika miili yao na nyuso zao huku macho yao pekee yakionekana. Licha ya mavazi hayo meusi, sehemu ya nguo zao ya ndani zenye rangi angavu na mapambo maridadi zinaonekana.

Mifupa yote ya nyangumi mkubwa imepangwa kwa urefu wake wote ndani ya kibanda cha maonyesho. Kibanda hicho cha mbao kina paa la makuti na kimelindwa kwa wavu. Fuvu kubwa na uti mrefu wa mgongo wa kiumbe huyu wa baharini, vinaonekana wazi.

Mnazi mmoja mrefu na mwembamba unasimama kwa upekee kwenye ufuo mpana wa mchanga. Chini yake mtumbwi wa mbao umelazwa kando ya kichaka cha kijani. Mandhari hii ya pwani ipo chini ya anga la kijivu lililojaa mawingu.

Ufuo mpana wa mchanga unaonekana wakati wa maji kupwe. Maji ya karibu na ufuoni matulivu na hayana kina huku watu wachache wakionekana ndani yake. Kwa mbali mawimbi yanavunjika kwenye miamba ya matumbwi hayo.

Feri kubwa inavuka mkondo wa maji huku daraja lake la nyuma la kupakia likiwa limeinuliwa. Abiria kadhaa wanaonekana kwenye deki ya juu wakifurahi safari yao. Kwa mbali ukindo wa nchi kavu unaonekana ukiwa na miti mingi.

Jaji mkuu aliyevaa joho lake la kirasmi anamkabidhi Rais jalada jekundu. Wote wawili wanatabasamu kwa upana wakati wa makabidhiano hayo. Hii ni taswira ya hafla muhimu ya kiserikali, inaonyesha wakati wa furaha na wa kihistoria.

Kibanda cha kiasili ambacho kuta na paa lake limetengenezwa kwa makuti kimesimama wenye ufuo wa mchanga bango lililochorwa kwa mkono inatangaza huduma za masaji zinazoitwa Stella Angel Touch Massage. Mimea michache ya kijani imepandwa kando ya kibanda hicho.

Tingatinga nzito linasafirishwa kuelekea eneo la ujenzi. Serikali kupitia mamlaka ya ujenzi wa kitaifa husimamia shughuli zote za ujenzi inchini. Mamlaka hii inajukumu la kuwasajili wakandarasi na kuhakikisha miradi yote ya ujenzi.

Barabara za mzunguko ina mnara wa dhahabu katikati, na magari kadhaa yameegeshwa pembeni. Nyuma ya mti mikubwa ya kijani, kuta za kale za ngome ya yesu zinaonekana. Mti mkubwa wenye maua mekundu unang'aa juu ya barabara.

Katika hafla rasmi, mwanamme mwenye ndevu na miwani aliyevaa koti jeusi anawasilisha jalanda la bluu huku akizungumza kwenye microphone . Mwanamke aliyevaa koti sawia anapokea stakabadhi hiyo.

Nyuma ya basi la kisasa la abiria lenye rangi ya dhahabu jina PIONEER linaonekana kwa ukubwa. Basi hili la kifahari limeegeshwa kwenye kituo cha magari lakini sehemu yake ya chini imefunikwa na matope.

Kundi la wanaume waliovalia kofia za rangi mbalimbali linamfuata imamu wao kuelekea mbele ya msikiti. Imamu huyo amevalia joho na kilemba cheupe. Kuta za msikiti zimepambwa kwa vigae vya kuvutia vyenye nashi za kiislamu.

Njia ndefu ya duka kubwa la kisasa inaonesha rafu zilizojaa vyombo vya vioo. Aina nyingi za glasi kuanzia glasi za mvinyo hadi za matumizi ya kila siku zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu za mbao za giza.

Karibu na eneo la kulipia kwa duka Rafi zimepangwa zikiwa na bidhaa za vitafunio. Upande mmoja kuna aina mbalimbali za vitafunio na upande mwingine kuna pakiti ya cripsi. Lebo za bei zinaonekana wazi, hii ni taswira ya kawaida ya bidhaa zinazowekwa karibu na kaunta ili kuwavutia wateja.

Msikiti mkubwa wenye mnara mrefu na madirisha mengi ya nakshi unatawala mandhari ya kando ya barabara. Chini yake, maisha ya kawaida yanaendelea. Watu wachache wamepumzika kando ya mkokoteni.

Safu ndefu ya vitanda vya mbao vya kulalia jua na myavuli ya makuti imepangwa kando ya bahari. Vitanda hivyo viko vitupu vikisubiri wageni kwenye ufuo wa mchanga mweupe. Bahari ni tulivu na inaenea hadi upeo wa macho.

Wasafiri na baisikeli zao wanatoka kwenye feri wakati wa machweo. Mandhari haya ya kila siku yanaonyesha huduma muhimu ya uma inayotolewa na serikali kuu.

Ferri inaonekana ikikaribia eneo lake la kuegeshwa tayari kusafirisha watu na magari. Huduma hii muhimu wa usafiri wa uuma inasimamiwa kikamilifu na serikali kupitia shirika lake la usafiri.

Watalii wanafurahia safari ya bahari kwa kutumia jahazi la jadi. Serikali ina jukumu la kusimamia shughuli hizi za utalii ili kuhakikisha usalama wa abiria.

Mchanganyiko wa majengo ya kale na ya kisasa, umeinuka kutoka ufuoni. Mashua makubwa imetia nanga kwenye maji matulivu mbele ya mji. Juu ya yote anga la rangi ya samawati angavu limepambwa na mawingu meupe.

Viongozi wa ngazi za juu kutoka idara zote za serikali wamesimama pamoja kwa hafla rasmi. Viongozi wa mahakama na bunge wamevaa majoho yao ya kifahari huku viongozi wa serikali kuu wakivalia suti wakiwa wamejipanga nje ya majengo ya bunge.

Katika eneo la bandari, lori maalum la rangi ya buluu linabeba konteina kubwa jekundu. Lori hilo limesimama kando ya meli kubwa ya mizigo, iliyotia nanga, sehemu ya kreni ya kupakua mizigo inanikana juu yake.

Feri imejaa abiria na magari mengi sana. Kwenye deki ya juu, umati wa watu wamesongamana, huku deki ya chini ikiwa imelemewa na msongamano wa magari. Mandhari hii inaonyesha shughuli nyingi za kila siku katika kivuko hiki muhimu.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe unapatikana chini ya genge la mwamba wa Matumbawe. Genge hilo limefunikwa na mimea ya kijani juu yake kuna jengo kubwa jeupe la kisasa. Kwenye mchanga mtu mmoja anafanya mazoezi akitumia tairi kubwa jeusi.

Katika njia ya duka kubwa, mstari mrefu wa dispenser za maji za chapa ya Mika, umepangwa kwa mauzo. Baadhi ya vifaa bado viko kwenye masanduku yake, huku vingine vikiwa vimewekwa kwa maonyesho. Moja ya dispenser hizo ina lebo kubwa nyekundu na ya punguzo ya bei.

Bango kubwa jeupe limesimama kando ya barabara likitambulisha Kanisa la Kianglikia. Maandishi yake meusi pia yanaonyesha kuwa kanisa hili liko chini ya Dayosisi ya Mombasa. Bango hilo linatoa maelekezo ya kina, ikiwemo ratiba ya ibada kwa waumini na wageni.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe unanyooka kando ya bahari ukiwa na marundo ya majani ya bahari yaliyosombwa na mawimbi. Watu wachache wanaonekana kwa mbali na mawimbi madogo yanavunjika kwa upole. Mandhari hii ya utulivu ya pwani ipo chini ya anga iliyofunikwa na mawingu.

Maporomoko ya maji yanateremka kwa kasi kutoka juu ya genge la mawe na kutua kwenye miamba iliyo chini. Mwamba huo umepambwa kwa mimea ya kijani kibichi na vugu. Mandhari hii ya msitu mnene inaonyesha urembo wa asili na inaleta hisia ya utulivu.

Abiria wanapanda train ya kisasa ya SGR iliojulikanayo kama Madaraka Express. Ingawa treni hii husafirisha watu, mradi mzima wa SGR ni muhimu sana kwa sekta ya kilimo kwote nchini.

Kundi la askari wa jeshi wa ulinzi wakiwa wamevalia sare zao rasmi wanatekeleza swala. Wanaongozwa na imamu aliyevaa kanzu na wako katika hatua mbalimbali za ibada. Wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wamesujudu.

Tumbili anaonekana karibu na bwawa la kuogelea. Mfano wa kawaida wa mwingilio kati ya binadamu na wanyama pori. Serikali kupitia shirika la huduma kwa wanyama pori inajukumu la kusimamia wanyama hawa nchini kwote.

Umati wa mashabiki wa soka wenye hamasa unashangilia kwa nguvu kwenye jukwaa la uwanja. Shabiki mmoja katikati akiwa amevalia kofia ngumu, ameinua bango la blue lenye neno "KHWAKHOLA".

Jengo maridadi la msikiti wa kisasa linasimama katika ua mpana. Usanifu wake una matao ya kipekee na madirisha yaliyorembeshwa kwa nakshi za kuvutia. Rangi zake nyeupe na za mchanga zinang'aa chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe.

Sanamu ya ukumbusho ya Daktari Kraft imesimama mbele ya jengo la makumbusho linalobeba jina lake. Jengo hilo jeupe ni rahisi na limezungukwa na miti na bustani iliyotunzwa vizuri. Hii ni taswira ya eneo la kihistoria yenye utulivu.

Mkusanyiko mkubwa wa wanaume wa kiislamu umeketi kwa utulivu sakafuni ndani ya ukumbi mpana. Takriban wote wamevalia kanzu nyeupe na kofia zinazofanana na kuunda mandhari ya umoja wao.

Nambari ya usajili ya chombo cha majini imeandikwa waziwazi ubavuni mwa boti hii. Nambari hii ni kitambulisho rasmi kinachotolewa na serikali na ni sharti la kisheria kwa vyombo vyote vya baharini.

Sanamu ya kiongozi wa kiroho imeketi katika mkao wa kutafakari ndani ya hekalu. Amevalia mavazi ya rangi ya zafarani na amepambwa kwa shada za maua halisi shingoni mwake.

Ndani ya ukumbi wa kituo cha huduma, mkutano wa wafanyikazi unaendelea. Mwanamme mmoja anasimama mbele akizungumza, huku wafanyikazi wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya kungojea na kumskiliza.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe umeenea hadi mbali huku mchanga uliolowa uking'aa kama kioo. Mawimbi madogo meupe yanasukumwa kwa upole ufukweni. Mwangaza wa jua la asubuhi au jioni unapaka rangi ya dhahabu.

Hati rasmi ya cheti cha kuzaliwa kutoka jamhuri ya Kenya inaonekana huku baadhi ya taarifa za kibinafsi zikiwa zimefichwa. Maelezo yanaonekana yanaonyesha usajili katika Hospitali ya Embu na jinsia ya mtoto ni ya kike.

Kibanda cha hali ya chini kilichojengwa kabisa kwa makuti yaliyokauka kimesimama kwenye ufuo wa mchanga. Jengo lote limechakaa kutokana na hali ya hewa kuanzia kuta zake hadi paa. Mandhari hii inaonyesha taswira halisi ya makazi ya hali ya chini.

Kikundi cha wachezaji ngoma wa kike wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yanayofanana wanasimama wakiimba kando ya gari jeusi la kifahari. Mlango wa nyuma wa gari uko wazi ukionyesha mizigo.

Katika ufuo wa mchanga, kivuli kimetengenezwa chini ya genge la mawe lililojaa mimea. Tarubai jeusi limetandikwa juu ya mwamba huo na kutumika kama eneo la kupumzika. Sehemu ya mbele ya mashua nyeupe na buluu imeegeshwa karibu.

Kiongozi wa kisiasa anazungumza kwenye jukwaa akiwa amezungukwa na umati mkubwa wa wafuasi. Wengi wao wakiwemo viongozi, wengine wamevalia mavazi ya rangi ya bluu na wanashikilia mabango yenye jina lake. Hii ni taswira ya mkutano wa kisiasa kwenye hamasa.

Container la friji linalotumika kusafirisha bidhaa zinazoharibika haraka linasafirishwa na lori. Serikali ina jukumu muhimu katika mchakato huu wa biashara.

Kisiwa kidogo kimezungukwa na maji ya bahari ya rangi ya samawati, kimejaa miti mirefu ya minazi inayopepea kwa upepo, pamoja na vibanda vya kienyeji vyenye paa za makuti. Manthari hii ya kuvutia, chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe.

Kutoka baharini mji wa kale wa Pwani unaonekana umenyooka kando ya maji. Majengo yake ya kihistoria yamesimama kando ya ufuo, huku mashua na madau mengi yakiwa yametia nanga mbele yake. Maji yana mawimbi kidogo na anga limefunikwa kabisa na mawingu mazito ya kijivu.

Lori kubwa la buluu la usafirishaji limeegeshwa kwenye yadi ya vumbi. Lori hili linabeba kontena kubwa jeupe na friji inayotumika kusafirisha bidhaa zinazohitaji baridi.

Mtaa wa jiji wenye shughuli nyingi umezungukwa na majengo marefu yaliyopakwa rangi nyeupe na buluu. Watu wengi wanatembea na kufanya biashara zao kando ya barabara hii nyembamba. Juu ya yote anga la buluu limetanda likiwa limepambwa na mawingu meupe mepesi.

Mamia ya vikapu vya kusokotwa vimepangwa kwa wingi kando ya barabara imepangwa chini ya mti. Vikapu hivyo vya maumbo na saizi mbalimbali vimetundikwa na kuwekwa juu ya meza vikisubiri wateja. Manthari hii inaonekana kutoka kwenye gari linalopita. Inaonyesha biashara hai na ufundi wa mikono katika sekta hiyo rasmi.

Kwenye meza ya maonyesho, seti mbalimbali za vyombo vya kulia vya kisasa zimepangwa kwa kuvutia. Kuna sahani na bakuli za rangi tofauti ikiwemo za kijani, nyeusi, na nyeupe zenye nakshi. Vyombo hizo zimepangwa kwa marundo na kwa mitindo tofauti.

Kando ya barabara ya lami bango rasmi la makumbusho ya kitaifa ya Kenya linatoa maelekezo. Bango hilo linaelekeza wageni kwenye makumbusho ya kumbukumbu ya KRAPF huko Rabai umbali wa mita mia tano.

Timu ya soka wachezaji wakiwa wamevalia jezi ya manjano inawashukuru mashabiki wao baada ya mchezo. Wachezaji wanapiga makofi wakitazamana na jukwaa ambapo mashabiki nao wakiwa wamevalia rangi ya timu wanashangilia kwa nguvu.

Madhabahu ya kifahari ndani ya hekalu inang'aa kwa nakshi ya rangi nyeupe na dhahabu. Sanamu tatu takatifu za rangi ya bluu zimeketi kwa utulivu zikiwa zimepangwa kwa maua ya waridi na mavazi ya kung'aa.

Katika ukumbi wenye shughuli wa kituo cha huduma, mhudumu aliyevaa sare anazungumza na wananchi. Watu wengi wakiwemo mama na mtoto wake mchanga, wameketi kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa. Nyuma yao mabango yanaelekeza kwa huduma mbalimbali za serikali.

Soko kubwa la bidhaa za mikono limeenea kando ya barabara chini ya kivuli cha mti. Mamia ya vitu vya kusokotwa kwa mikeka, vikapu na taa vimepangwa pamoja na fanicha za mbao kama viti na meza.

Ndani ya ukumbi safi na wa kisasa cha kituo cha huduma wananchi wanahudumiwa. Wengine wamekaa kwa utuivu kwenye viti vya kungojea huku wengine wakipata huduma kwenye madirisha yalipangwa vizuri sana.

Ufuo mpana wa mchanga uliojaa nyayo unanyooka hadi kwenye maji ya bahari ya samawati. Mashua ndogo inaelea kwa utulivu kwenye maji hayo. Kwa mbali mawimbi meupe yanavunjika kwenye miamba ya matumbwawe chini ya anga la buluu lililo pambo kwa mawingu.

Ufuo mpana wa mchanga mweupe unapakana na msitu mnene wa minazi. Vibanda vichache vya kienyeji vilivyoezekwa kwa makuti vimejificha kati ya miti hiyo. Chini ya anga la kijivu lililojaa mawingu, mandhari hii ya asili inayoonyesha uzuri halisi wa Pwani.

Katikati ya ufuo mpana wa mchanga, mfuko na ndoo ndogo vimewachwa vikisubiri mmliki wake. Rundo la majani ya bahari limetapakaa mbele, na nyuma kuna msitu mnene wa minazi. Mandhari hii ya utulivu ipo chini ya anga la kijivu.

Mti mkubwa wa kale aina ya mbuyu unasimama kwa fahari, ukiwa na shina nene na lenye nguvu. Sehemu ya chini ya shina hilo, imefunikwa na mtandao wa mizizi iliyojisokota. Mti huu wa kuvutia upo kando ya njia ya mawe na bustani ya nyasi.

Bar ya mviringo ya inje yenye paa kubwa la makuti inaonekana kuwa tulivu na kando haijafunguliwa. Viti vyake virefu vimepandishwa juu ya kaunta au kegemezo tayari kwa ajili ya siku.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji imejaa magari na tukutuku .Serikali ya kaunti ina jukumu la kusimamia mazingira haya ya mjini.

Tukutuku za rangi ya manjano na machungwa zinasafiri kwenye barabara ya jiji yenye shughuli nyingi kando ya barabara msikiti mweupe wenye mnara mrefu wa kuvutia unainuka sana.

Gitaa kadhaa za akusti zimetundikwa kwa maonyesho kwenye ukuta wa duka la kuuza ala za muziki. Gitaa hizo ni za rangi nyeusi na ya mbao asilia. Chini yao gitaa la umeme likiwa ndani ya mfuko wake limeegezwa ukutani.

Kibanda cha mbao chilichochakaa na bango la duara lililofifia kinasimama kwenye ufuo wa mchanga. Bango hilo linatangaza mkahawa wa ufukweni. Nyuma yake vibanda vya kienyeji yenye paa za makuti na miti mingi ya minazi inaonekana.

Shimo kubwa linaonekana kama kiota kikubwa wa kasa wa bahari. Limechimbwa kwenye mchanga chini ya uzio wa minazi. Mchanga umesukumwa kando kuonyesha shughuli iliyotokea. Hii ni taswira ya asali inayoonyesha ishara ya maisha ya wanyama pori wa bahari.

Mwanamme aliyevaa kofia nyekundu na kikoi cha kitamaduni, ameketi juu ya piki piki, kwenye barabara ya mchanga, mbele yake tuku tuku ya buluu imesimama, manthari hii ya kawaida inaonyesha aina za usafiri na mtindo wa maisha unaopatikana katika mji wa pwani.

Kundi la wachezaji wakiwemo wanawake waliovalia mavazi ya asili na wanaume wanacheza kwa nguvu na furaha. Wamejipaka rangi za jadi usoni na mwilini. Kando yao wapiga ngoma wanapiga ngoma kubwa kwa ustadi, huku umati wa watu ukiwatazama.

Mlango mkubwa wa bao wa kale uliopambwa kwa boli za shaba umesimama kwenye ukuta mweupe. Mlango huu umezungukwa na fremu yenye nakshi za kina za ufundi wa kiswahili. Juu yake maandishi matakatifu ya kiarabu yameandikwa kwa wino mweusi.

Mwanaume mmoja anatembea kwa utulivu na mbwa wake mkubwa kwenye ufuo wa mchanga wakati wa machweo. Anga la buluu limepambwa kwa mawingu ya rangi ya waridi na kuunda mandhari ya kupendeza. Mstari wa miti ya minazi umesimama kando ya ufuo.

Ndani ya sanduku la maonyesho yenye fremu ya mbao, mkusanyiko wa vifaa vya kale vya metali umepangwa kwa uangalifu. Kila kifaa kama vile kufuli la shaba, vifungo vya mikanda na sinia kina kibao kidogo cheupe kinachotoa maelezo kwa kiingereza na kiswahili.

Feri hizi mbili za rangi ya buluu zinazoonekana zikielekea au kutoka eneo la kutia nanga. Kwa mbali nchi kavu yenye miti inaonekana chini ya anga lenye mawingu. Hii ni mandhari ya kawaida inaonyesha njia muhimu ya usafirishaji.

Wakati wa mechi ya soka wachezaji wawili kutoka timu pinzani wanachuana vikali. Mchezaji aliyevaa jezi ya kijani anaongoza mpira, huku mwenzake aliyevaa jezi ya bluu akijaribu kumzuia. Wanacheza mbele ya umati mkubwa wa mashabiki waliojaza majukwaa.

Kundi la wafuasi wa kisiasa, wenye hamasa, wanakimbia barabarani wakishangilia. Mmoja wao ameinua juu bango kubwa lenye picha za viongozi wa kisiasa, Raila na Kalonzo, wengine wanamfuata, baadhi wakiwa wamenyanyua mikono hewani.

Mtazamo wa kutoka angani unaonesha ukanda mrefu wa Pwani ambapo ardhi inakutana na bahari, ufuo wa mchanga unaonekana kama mstari mwebamba kando ya maji ya blu yaliyoenea.

Umati mkubwa wa watu umekusanyika mbele ya msikiti mweupe wenye kuba la kijani katika hali ya sherehe. Bendera za mapambo za rangi mbali mbali zimetandazwa angani na kuongeza hisia za furaha nyingi kati ya wanaume na wanawake.

Katika mtaa wa mji wa kale, majengo ya kihistoria yaliyochakaa kidogo yanayoonyesha majina ya biashara kama Rasani Arcade. Watu wanaendelea na shughuli zao za kila siku, wengine wakitembea na wengine wakiwa wameketi.

Kikundi cha wachezaji wa ngoma ya kitamaduni wanaume na wanawake, kinatumbuiza kwa pamoja. Wachezaji wamevalia mavazi asili ya rangi mbalimbali, huku wakicheza kwa kufuata mdundo. Kando yao wapiga ngoma wawili wanapiga ngoma zao kwa nguvu.

Magofu ya kale ya mawe yanasimama yakiwa na lango kuu lenye tao na mnara mrefu uliochakaa. Chini kuna kisima cha zamani kilichozungukwa na nyasi nyingi sana.

Msikiti mkubwa wa kisasa unaonekana ukiwahudumia jamii ya kiislamu. Nchini serikali hutambua na kuheshimu dini mbalimbali. Hii inadhihirishwa na serikali kutangaza siku kuu za kiislamu.

Mtu aliyevaa mavazi meupe ameketi kitako juu ya mkeka mdogo, akiwa katika hali ya utulivu. Mkono wake unashikilia na kuhesabu shanga za kahawia za rozari ya maombi. Mandhari inaonyesha kitendo cha ibada ya kibinafsi.

Katika ya ufuo mfano wa mchanga mlingoti mrefu umesimam na bendera nyekundu inapepea juu. Bendera hiyo ya onyo inawatahadharisha watu kuhusu hali ya bahari kwa umbali watu wachache wanaonekana kando ya maji.

Chini ya anga la kijivu , ferri mbili za abiria zina hudumu kwenye mkondo ya bahari. Moja inakaribia gati ikiwa na abiria na gari tayari kushika .Ferri kubwa zaidi inasafiri kwa mbali kuelekea upande mwingine.

Mtalii anatembelea eneo la kipekee, ambalo ni kivutio maarufu cha utalii. Usimamizi na uhifadhi wa maeneo kama haya ya asili ni jukumu la serikali kuu.

Shabiki mwanamke anasimama kwa fahari kwenye uwanja wa mpira akiinua juu skafu ya timu yake. Skafu hii ina maandishi Bandari FC, jina ambalo pia liko kwenye jezi yake ya buluu.

Ndege wawili weusi wametua juu ya paa la kienyeji lililoezekwa kwa makuti. Paa hilo linaonyesha ufundi wa jadi wa kutumia majani makavu. Nyuma yao miti mirefu ya minazi inainuka na kukamilisha mandhari hii halisi ya mazingira ya pwani.

Safu ndefu ya vitanda vya mbao vya kupumzika na miamvuli ya makuti imepangwa kando ya ufuo wa mchanga. Kitanda kilicho mbele kabisa kina foronya ya buluu iliyo loa. Vitanda vyote viko vitupu vikisubiri wageni.

Feri mbili kubwa za usafiri zimetia nanga kwenye gati la saruji. Moja ya feri hizo imejaa umati mkubwa wa abiria wanaosubiri kuanza safari. Feri ya pili yenye jina MV Jambo ina watu wachache.

Rafu ndefu za mbao zimejaa marundo ya taulo za rangi mbalimbali zilizokunjwa vizuri. Kuna taulo za milia za rangi angavu na nyingine za rangi moja, zote zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Label ya bei inaonekana kwenye rundo la mbele.

Jengo kubwa la kitalii lina paa refu na nono lililoezekwa kwa makuti, chini ya paa hilo baraza la wazi limepambwa kwa meza na viti vikiwa tayari kuwapokea wageni miti ya minazi na mimea mwingine ya kijani inazunguka jengo hilo.

Majengo marefu na mafupi yamesongamana huku bahari ikionekana nyuma yake. Mwangaza mwororo wa jua unapaka anga na majengo rangi ya dhahabu na kuunda mandhari ya kupendeza na tulivu ya mji.

Mwangaza mkali wa jua la machweo unameremeta juu ya mchanga ulioloa, na kwenye mawimbi yanayovunjika, wimbi lenye povu linasukumwa ufukweni kwa nguvu. Manthari hii ya kuvutia, yenye kivuli cha mtu kwa mbali, inaonyesha urembo wa kuvutia wa bahari ya pwani.

Njia nyembamba ya mchanga inapita katikati ya miamba miwili mikubwa ya mawe. Miamba hio iliyochakaa imefunikwa na mimea ya kijani kibichi na kuunda kama lango asili. Kupitia kwenye mpenyo huo eneo la ubahari linaonekana kwa mbali.

Mwananchi anasaidiwa na afisa wa serikali katika mchakato wa usajili. Mchakato huu unatumia komyuta na vifaa maalum kama vya alama za kidole ili kunasa takwimu za raia kwa usahihi.

Njia ndefu katika duka kubwa la jumla inaonekana ikiwa na rafu zilizojaa bidhaa. Rafu za juu zimebeba mablanketi mazito yaliyofungwa kwenye mifuko ya plastiki. Chini kuna mchanganyiko na vinyago na bidhaa nyingine nyingi.

Kwenye ufuo wa mchanga, bango linatangaza kuwa eneo hilo ni la kuhamishia viota vya kasa wa bahari. Bango hilo ni sehemu ya hoteli ya Diamonds Leisure kwa ushirikiano na Diani Turtle Watch. Mashua ndogo imeegeshwa karibu na bango hilo.

Mtambo mkubwa wa viwandani unasafirishwa kwa ajili ya mradi wa kitaifa wa maendeleo. Mitambo kama hii mara nyingi huagizwa kutoka nje ya nchi kwa ajili ya miradi mikuu ya serikali.

Maelfu ya waumini wa kiume Waislamu wamesujudu kwa pamoja katika swala ya jamaa, wakiwa wamejipanga kwa safu ndefu na zilizonyooka. Wanaonesha umoja na unyenyekevu wa hali ya juu. Manthari hii ya nguvu inaonyesha ibada ya pamoja.

Kando ya bwawa la kuogelea lenye maji ya samawati, ndege mdogo mweusi anasimama kwenye sakafu ya mawe iliyo ng'aa. Rundo la taulo safi limewekwa juu ya counter ya mbao.

Mti mmoja wa mnazi wenye shina refu, unaoota moja kwa moja kutoka kwenye genge la mwamba wa matumbwaye. Kwenye kilele chake, madafu za kijani kibichi yananing'inia chini ya majani yake yaliyotanda. Juu ya genge hilo kuna bustani iliyotunzwa vizuri.

Mtu anakusanya viumbe vya baharini ufuoni. Tegemeo la maisha linalotegemea afya ya bahari. Serikali kupitia idara ya uvuvi ina jukumu ya kudhibiti matumizi ya raslimali hizi za kiasili.

Chini ya hema kubwa maafisa wa serikali wanatoa huduma kwa umma wakati wa hafla ya huduma mashinani. Wananchi wamekaa mbele ya meza wakihudumiwa na maafisa wanaotumia kompyuta. Mandhari hii inaonesha juhudi za kupeleka huduma muhimu za serikali karibu zaidi na watu.

Mashua ndogo imeegeshwa kwenye ufuo wa mchanga mbele ya bango muhimu. Bango hilo linatangaze eneo la uhifadhi wa viota vya kasa kwa bahari katika hoteli ya kitalii cha Diani. Mandhari ya nyuma inaonyesha genge la mawe lililofunikwa na mimea ya kijani. Hii ni taswira inayoonyesha ushirikiano kati ya utalii na uhifadhi wa mazingira.

Rundo kubwa la takataka mchanganyiko yametupwa ovyo kando ya barabara ya lami. Ndani ya rundo hilo kuna idadi kubwa ya mifuko ya plastiki, mabaki ya chakula na takataka vinginezo.

Marundo marefu ya makontaina ya meli yamepangwa juu kwa juu katika depot ya mizigo. Makontaina hayo ya rangi tofauti kama jekundu na buluu yana majina ya kampuni za kimataifa za usafirishaji.

Hekalu kubwa la kihindu lenye usanifu wa kuvutia linasimama kwenye kona ya barabara. Jengo lake jeupe limepambwa kwa mnara mrefu uliojaa sanamu na rangi mbalimbali. Chini ya anga safi ya bluu, shughuli za kawaida za mjini zikiwemo gari na matukutuku zinaendelea karibu na eneo hili la ibada.

Mitambo mizito ya viwandani inasafirishwa kuelekea mradi mkubwa, serikali husimamia miradi hii ya kimikakati na pia kudhibiti usafirishaji wa mitambo yenyewe.

Mwangaza la jua la machweo umemeremeta juu ya uso wa bahari na kwenye mchanga uliolowa. Wimbi lenye povu jeupe linavunjika taratibu ufukweni. Kwa mbali kivuli cha mtu kinaonekana amesimama kando ya maji.

Ufuo wa mchanga mweupe unateremka kuelekea bahari ya rangi ya samawati na buluu. Chini ya anga safi, mashua kadhaa nyeupe zinaelea kwa mbali huku wimbi dogo likivunjika kwa upole.

Mtazamo kutoka ndani ya jengo la uwanja wa ndege unaonyesha ndege ya abiria iliyo kwenye lami, ndege hio ndogo yenye rangi nyeupe na nyekundu imesimama mbali kidogo na uwanja umezungukwa na miti ya kijani.

Lori jeupe la mizigo la aina ya Isuzu limesimama kwenye eneo la maegesho. Jina SIMPET limeandikwa kwa rangi ya samawati na manjano juu ya kioo cha mbele.

Mlango mkubwa wa mbao wa kale, wenye nakshi za kuvutia kwenye tao lake la juu, umefunguliwa kidogo. Ubao wake mweusi umezeeka na unafunguka, kuonyesha chumba chenye kuta zilizochakaa.

Bango kubwa juu ya jengo la ghorofa linatambulisha kanisa. Chini yake milango ya biashara imefungwa. Mbele ya jengo, mvulana mdogo anacheza kwa furaha barabarani, mikono yake ikiwa imenyooshwa.

Wanaume wameketi kwa utulivu juu ya mikeka ya kuswalia kwenye baraza la wazi. Kutoka hapo mandhari ya ufuo wa mchanga mweupe na bahari inaonekana vizuri. Mti mkubwa unatoa kivuli karibu na maji. Hii taswira ya amani ya eneo la ibada.

Msururu wa mashua ya rangi mbalimbali zikiwemo madau ya kale na boti ya kisasa umeegeshwa kando ya ukuta wa mji wa kihistoria. Majengo meupe ya usanifu wa kipekee wa pwani yenye mtao na mapambo yanatazamana na bahari.

Wakati wa hafla rasmi ya kuapishwa, rais anatia saini hati za kuchukua mamlaka. Afisa mkuu wa sheria, aliyevaa joho na wigi, anasimama kando yake akishuhudia. Nyuma yao majaji wa mahakama ya juu, waliovalia majoho mekundu na umati mkubwa wa wananchi, wanatazama.

Choo safi cha kisasa kinaonekana katika jengo la uma kama vile hoteli. Serikali kupitia sheria ya afya ya uma na kanuni za ujenzi huweka viwango vikali kwa vifaa vya usafi.

Kwenye ufuo wa mchanga, chini ya kibanda kilichoezekwa kwa makuti. Viti vingi vya plastiki na meza vimewekwa. Viti vya rangi ya buluu na pinki vimerundikwa pamoja. Kando yake kuna vifaa vyekundu vya kuelea majini na boya la uokozi.

Alama kubwa yenye herufi nyeupe inayosomeka Mombasa imesimama kwa urembo, mbele ya jengo la posta na kituo cha huduma. Jengo hilo la kihistoria limepakwa rangi ya manjano. Tukutuku na magari inapita katika eneo hili lenye shughuli nyingi.

Afisa wa serikali anazungumza na wafanyikazi katika kituo cha huduma. Vituo hivi ni mpango maalum wa serikali wa kuleta huduma zote muhimu mahali pamoja. Hapa wananchi wanaweza kupata huduma kutoka idara tofauti za serikali.

Lori lenye bango la mzigo mpana inatumika kusafirisha mizigo isio ya kawaida. Serikali hudhibiti vikali usafirishaji wa aina hii kwa ajili ya usalama wa umma. Mara nyingi huduma ya kitaifa ya polisi hutoa msafara wa ulinzi kwa malori haya.

Mtu mmoja anatembea pekee yake kwenye ufuo mpana wa mchanga, kando ya maji yanayomeremeta. Mawimbi madogo yanavunjika taratibu na nyayo nyingine zinaonekana kwenye mchanga uliotapakaa. Mandhari hiyo pweke na utulivu inaonyesha ukubwa wa bahari.

Kijiji kidogo cha vibanda vya kienyeji vilivyoezekwa kwa makuti kimesimama juu ya ufuo wa mchanga. Mwanamume mmoja akiwa amebeba dumu la maji anatembea kuelekea kwenye makao hayo. Mandhari hii, chini ya anga lenye mawingu, inaonyesha taswira halisi ya maisha ya kila siku katika jamii ya pwani.

Bango kilichotengenezwa katika gogo la mti limebandikwa kwenye ukuta mweupe kwa maandishi ya rangi ya dhahabu imeelekeza wageni kwenda Bustani Suite 34A na kutumia mshale.